Hii ni ofisi ya kuwapa watu vyeti vya kuzaliwa. Hapo chini sakafuni kuna karatasi nyeupe kuna viti kadhaa katika chumba hilo. Kuna watu ambao wanafanya kazi kuna kompyuta ambazo hutumika kufanya mambo ambayo yanahitajika.

Huyu ni mama ambaye amelala Kwa hospitali amefalia skati nyeuzi na kofia nyeupe Kuna daktari ambaye anatibu amefalia kilovu na miwani hapo Kuna meza ambayo ni rangi ya uturungi pia Kuna jaja linafanya na kikali.

Hawa ni watu wanafanya kazi ya kushirika wamevaa sare zao za nyeusi na blouse za nyeupe na samawati, hapo juu ya meza kuna vijikaratasi ambavyo wataweza kupeana. Wanafanya kazi yao kwa kutumia kompyuta na watu wanaopenda kufanya kazi kwa kuwa na wamefurahia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda wanasoka wanacheza katika uwanja. Kuna mpira mweupe wamevaa sare ambazo ziko na rangi tofauti tofauti na pia ni watu ambao ni wa timu ambazo hazifanani.